Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo ya matone mdomoni huku mama mtoto akimshikilia. Tukio hili linaonyesha juhudi za kinga ya jamii dhidi ya magonjwa likiwa na lengo la kulinda afya ya mtoto na kuzuia mlipuko wa magonjwa hatari.

Mwanamke, anayevalia sare ya wauguzi, anamkaribia mama anayebeba mtoto mchanga. Wanapatikana katika kituo cha afya chenye mazingira safi na mwanga wa kutosha. Muuguzi anaonekana kumpima au kumtunza mtoto kwa upole, Hali inayoashiria huduma ya upendo na uangalifu.

Watu wamesimama kwenye foleni, wakisubiri kupokea msaada wa chakula na bidhaa muhimu kutoka kwa wahudumu walioko kwenye gari. Tukio hili linaonyesha, jitihada za mashirika kusaidia jamii zilizo katika mazingira magumu au zinazokabiliwa na uhaba wa rasilimali.

Dawa ya chanjo iliyo pakiwa kwenye boxi, na chupa ndogo pamoja na sindano za kipimo, ikionyesha maandalizi kwa, ajili ya utoaji wa kinga dithi ya magonjwa maalum, chanjo kama hizi, hutumika kuimarisha kinga ya mwili, na kuzuia malipuko ya magonjwa katika jamii.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na apron akiwa amejiandaa kuchukua chanjo kutoka kwenye sindano, wengine wako kwenye shuguli tofauti za kiafya ndani ya hema la huduma za afya za kijamii, mazingira haya yanaonyesha kampuni ya chanjo au huduma ya afya ya jamii inayotolewa kwa umma.

Vifaa vinavyotumika na mganga wa jadi au mshirikina . Kuna vitu kama mayai , vinywaji kwenye chupa , vifaa vya moto , mizizi , manyoya , nazi na nguo za rangi mbalimbali zilizotandikwa chini. Vifaa hivi mara nyingi hutumika katika tiba za kienyeji au imani za asili kwa madhumuni ya uponyaji , ulinzi wa kiroho au tambiko mbalimbali.

Wahudumu wawili wa kiafya wamevaa mavazi ya kitaalamu na barakoa wakihudumia mgonjwa aliye chukwaani. Wanaonekana wakifanya uchunguzi au matibabu ya meno katika chumba cha daktari wa meno kilicho na vifaa kamili. Mazingira ni safi na yenye taa za kutosha.

Mkulima ananyunyizia dawa mimea shambani kwa kutumia pampu ya mgongoni. Amevaa glavu nyekundu na mavazi ya kujikinga, jambo linaloonyesha kuchukua tahadhari dhidi ya sumu ya dawa. Mazingira yanadhihirisha kuwa shamba hilo lina mimea michanga labda mahindi inayohitaji kulindwa dhidi ya wadudu au wagonjwa.

Shughuli ya uhamasishaji au mafunzo ya afya vijijini. Kundi la wahudumu wa afya waliovaa makoti meupe na boti wanatoa mafunzo kuhusu usafi wa mazingira au kinga dhidi ya magonjwa. Wanakusanyika nje, karibu na tanki la maji la kunawa mikono.

Chupa ya chanjo ya mmr imeekwa juu ya usi mweupe pamoja na shindano ina pamba ya kutakasia chanjo hii inalinda dhidi ya magonjwa za surua, matubitui na rubela na ina kiasi cha mililita ishirini mazingina ni safi yakioonyesha maandalizi kutoa huduma ya chanjo kwa usalama .

Chupa ya chanjo ya MMR, pamoja na sindano ya kutoa chanjo, chanjo hii ni dosi ya 0.5,miligram, na hutolewa kwa ajili ya kuzuia magonjwa ya sulua, na tumbi tumbi, na rubela, chupa inashikiliwa na mkono uliovaa glovu ya upasuaji, ya rangi ya kijani.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga, anafanya kazi ya kunyunyizia dawa ya kuua wadudu ndani ya jengo analivaa maalum kama glavu, barakoa ya gesi na suti ya kujikinga dhifi ya kemikali, Hii ni hatua ya kudhibiti wadudu kwa madhumuni ya usafi na afya ya mazingira .

Mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke aliyevalia barakoa, hatua muhimu katika kuzuia magonjwa ya kuambukiza. Kando yake kuna kisanduku maalum cha kuhifadhia chanjo ili kudumisha joto sahihi, kuhakikisha dawa inabaki salama na yenye ufanisi. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma kwa umma kwa kuzingatia usalama na usafi.

Mtu amekaa kwenye kiti cha plastiki ikionyesha mikononi chupa mbili za dawa. Chupa moja ina lebo wenye maandishi ikionyesha kuwa dawa hizo zimehifadhiwa kwa usalama. Hali hii inaonyesha matumizi ya dawa kwa ajili ya matibabu au kudhibiti ugonjwa fulani.

Muhudumu wa afya anamsaidia mwanamke kufanya uchunguzi wa sikio, labda kwa ajili ya kusafisha au kupima usikivu, shuguli hii inafanyika kwenye kampeni ya kuelimisha jamii, kuhusu afya ya maskio, kama inavyo onekana kwenye maandiko ya fulana zao, wataalamu wote wamevaa glavu kwa usalama na usafi wakati wa huduma.

Chanjo ya homa ya manjano, iliohifadhiwa kwenye chupa ndogo za glasi pamoja na boksi lake la kufungia, chanjo hii imeandikwa kuwa ni lion freeze dried na hutolewa kwa sindano ya ndani ya misuli au chini ya ngozi, maelezo ya viambato na kipimo yameonyeshwa kwenye lebo.

Chuoa ya chanjo ya oma ya manjano imewekwa pamoja na shindano na amvuli ndogo dhidi ya mwavuli ya blue . chanjo hizi hutumika kuzuia uambukizi za homa ya manjano ugonjwa unaoenezwa na mbu vifaa vya matibabu vilivyo pangwa inaonyesha mandhari ya kutoa chanjo kwa usafi na usalama.

Mwanaume na mwanamke wamesimama kando ya kitanda cha hospitali wakizungumza na mtoto aliyelala kitandani. Wakionyesha hali ya huruma na kujali. Chumba kina vitanda vingine vya wagonjwa na mapambo ya ukutani yenye rangi ya ngafu. Yakiwemo maua na wanyama.

Maeneo kubwa yamefurika maji baada ya mafuriko, yakifunika mashamba, barabara na sehemu za makazi. Maji ya tope yameenea na baadhi ya barabara zimekatika kutokana na wingi wa maji haya. Mafuriko haya yanaonyesha uharibifu mkubwa kwa miundombinu na mashamba.

Mfanyakazi wa afya wa meno anaendelea na matibabu ya mgonjwa kwa kutumia kifaa cha mwanga maalum kwa ajili ya kutibu au kurekebisha meno. Wote wawili wamevaa miwani ya kinga, huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti, cha daktari wa meno akipokea huduma kwa umakini.

Sehemu ya ndani ya ambulance ya kisasa ina vitanda vya kusafirisha wagonjwa, viti vya kukaa wahudumu, kabati na rafu zenye vifaa mbalimbali vya huduma ya kwanza kama vile mashine ya kupima shinikizo la damu, oksijeni, vifaa vya matibabu na vifaa vya usalama. Rangi ya machungwa na nyeupe utawala ndani.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo suti ya manjano, glavu na barakoa, ananyunyizia dawa ya kuua wadudu au magugu kwenye mazao shambani Ili kulinda mimea dhidi ya visumbufu na magonjwa mbalimbali. Mimea inaonekana kupandwa kwa mistari.

Chupa ndogo ya dawa yenye maandishi yanayoonyesha kuwa ni chanjo ya homa ya manjano ikishikiliwa kwa glavu za rangi ya kijani karibu na chupa kuna shindano iliyojazwa tayari kwa ajili ya matumizi ikiashiria maandalizi ya kutoa chanjo pale hosiptalini.

Mzee ameketi akiwa amevaa barakoa huku mhudumu wa afya akimfanyia maandalizi ya chanjo kwenye mkono wake wa juuu. Muhudumu anatumia pamba yenye dawa ya kuua vijidudu ili kusafisisha eneo la sindano. Hatua muhimu ya kuhakikisha usafi na usalama wa mchakato wa chanjo.

Maji mengi yamejaa mbele ya hospitali ya kaunti ya Ahero kutokana na mafuriko . Hali hii inaweza kuathiri huduma za afya, usalama wa wagonjwa na wahudumu pamoja na kuleta hatari ya maambukizi ya magonjwa. Mfumo bora ya mfereji ya maji unahitajika.

Watu kadhaa wamesimama wakishuhudia ubomoaji wa jengo huko polisi na maafisa wa usalama wakisimamia eneo hilo. Mashine kubwa ya kuchimba inaonekana ikibomoa sehemu ya jengo lililojengwa karibu na kuta za ukuta. Majengo marefu ya makazi yanaonekana nyuma na tukio linafanyika kwenye eneo la wazi yenye nyasi.

Mtu aliyevalia mavazi ya hospitali amelala kwenye kitanda cha mashine kubwa ya uchunguzi, huku muhudumu wa afya akimsaidia kumweka kwenye nafasi sahihi, mazingira yanaonyesha chumba cha kisasa cha matibabu chenye vifaa vya hali ya juu kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya.

Chupa na vyombo mbalimbali vya plastiki vinaonyesha bidhaa vya tiba mbadala zenye majina kama leoki, nzegamiki, deja na sp. Bidhaa hizi huenda ni dawa za mitishamba au virutubisho vya kiafya vinavyotumika kutibu au kusaidia mwili dhidi ya maradhi mbalimbali.

Watu wamekusanyika wakitazama moshi mzito mweusi na Moto mkubwa unaotokea baada ya tukio la ajali barabarani. Baadhi ya watu wamesimama karibu, wengine wakiwa kwenye pikipiki huku moto na moshi ikipaa juu ishara ya Hali ya dharura na hatari.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa ya buluu na koti jeupe anamchanja mtoto kwenye mkono wake wa juu. Hali hii inaonyesha kampeni ya chanjo inayolenga kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoenea kwa urahisi.

Mtu mzima ameketi huku akimshikilia mtoto mchanga mikononi, akiwa amevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya. Kuna mfanyakazi wa afya, anamchoma mtoto sindano ya chanjo, huku wakiwa ndani ya kituo cha afya chenye viti na madirisha makubwa yanayoleta mwanga safi.

Kikundi kikubwa cha watu, wakiwemo watoto na watu wazima wameketi na wengine wakipiga magoti wakiwa wamevaa barakoa. Wameinua mikono yao juu kwa ishara ya furaha au kushiriki katika tukio fulani. Katika eneo la wazi lenye majengo na miti pembeni.

Daktari wa meno akifanya matibabu ya meno kwa mgonjwa huku akisaidiwa na mhudumu wa afya. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum cha kliniki ya meno. Na vifaa vya kisasa vinatumika pamoja na mwanga wa bluu, kwa ajili ya matibabu au kujaza meno

Mhudumu wa afya, anamchanja mwanaume aliyevaa mavazi ya kitamaduni na shanga za rangi. Huku wote wakiwa wamevaa balakoa, kwa tahadhari ya kiafya. Mwanaume huyo ,anakaa kwa utulivu huku mhudumu akitoa huduma ya chanjo kwa kutumia sindano kwenye mkono wa juu.

Watu waliovalia makoti ya usalama wamesimama karibu na chombo cha maji chenye bomba, wakionekana kujadili au kuelezea jambo. Wengine wamesimama nyuma wakisikiliza huku mazingira yakionyesha eneo la nje ya jengo. Inakaa ni maofisa wa usalama didhi ya afya.

Mgonjwa ako kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu ya mdomo kwa kutumia mwanga maalum wa rangi ya bluu, unaotumika kwa taratibu kama vile kuimarisha vifaa vya kujaza meno au tiba ya mionzi ya mwanga kwa meno yake.

Chupa yenye kirutubishi cha kiafya kiitacho Soldi kinachotengenezwa na Gymnastic nutrition. Kina vitamini D3 kwa kiwango cha elfu kumi Iu kwa kila tembe. Kimeandikwa kuwa kinasaidia mifupa, moyo, misuli mfumo wa kinga. Ndani ya chupa kuna tembe thelathini.

Mlinizi, akiwa amesimama akinawa mikono kwenye kituo cha kuoshea mikono, kilichotengenezwa kwa pipa la maji ya bluu, na sinki ndogo na sabuni ya kiowevu ili kudumisha usafi, na kuzuia maambukizi ya magonjwa kama vile Covid-19.

Mwanamke amefunika mwili wake Kwa buibui jeusi akiwa amesimama katika eneo kame au kavu lenye vichaka vya miti mikavu na majani yaliyo nyauka. Mbele yake kuna misoga ya mifugo waliokufa kutokana na ukame. Mazingira haya yanaonyesha hatari za ukame mkali unaoathiri maisha ya wanyama na mifugo.

Mahali pa ujenzi panaonekana kuwa pameporomoka au pamebomolewa, watu kadhaa wanachukua video huku wengine wanapita kando kwa mshangao.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa mavazi ya kijani ya hospitali, anamfunika kwa heshima marehemu aliyewekwa juu ya kitanda cha chuma ndani ya chumba cha tiba. Chumba kina madirisha yenye grili, meza yenye kifaa cha kupima viashiria vya afya na viti vya kukalia.

Mzee aliyevaa koti jeupe akisimama karibu na meza akipanga au kukagua vifaa vinavyowekwa kwenye sanduku la kuhifadhia. Ndani ya sanduku kuna pakiti zilizofungwa vizuri, labda za dawa au vifaa vya tiba. Pembeni ya meza kuna maua mekundu yaliyopangwa kwenye chombo kidogo cha mapambo.

Mkono wa mtoto, ukipakwa wino maalumu. usiofutika kwenye kidole, ishara yakuwa tayari amepokea huduma fulani kama vile chanjo au msaada wa afya. Wino huu hutumika kuzuia kurudia huduma kwa mtu mmoja na kuhakikisha usahihi wa takwimu na uwajibikaji katika utoaji wa huduma hizi.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe la kitabibu, na balakoa, anaonekana akijiandaa kuchukua dawa kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Anaonyesha umakini na ustadi, ishara ya maandalizi ya kutoa chanjo au sindano ya kinga. Katika shughuli kuna watu wengine waliovaa balakoa na nguo za kawaida.

Wanaume wawili wamevaa barakoa na mavazi ya kazi wakishusha mitungi mikubwa ya oksijeni kutoka kwenye lori hadi ndani ya jengo. Tukio hili linaonyesha usambazaji wa hewa tiba katika kituo cha afya au hospitali hatua muhimu kuhudumia wagonjwa wanaohitaji msaada wa kupumua.

Mtu aliyevaa mavazi ya kitamaduni na kofia nyekundu yenye manyoya, anaonekana akikata mizizi kwa kutumia dawa akiwa ndani ya nyumba ya udongo. Amevaa shanga za chupa ndogo za dawa shingoni, ishara ya kuwa ni mganga wa jaji au mtaalamu wa tiba za asili.

Mgonjwa anayetabasamu ameonyesha ishara ya kidole kubwa kuashiria kuridhika baada ya kupata huduma nzuri ya meno kutoka Kwa daktari wa kike aliyevaa glovu na sare ya kazi yenye nembo ya lec dental. Mandhari ni safi na ya kisasa ikiwa na vifaa vya matibabu ya meno na kompyuta mezani.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare nyekundu na barakoa, anamwelekeza msichana aliyevaa hijabu, kuhusu usafi wa kinywa kwa kutumia mfano wa meno ya plastiki. Anaonyesha kwa kalamu jinsi ya kusafisha meno kwa usahihi, ishara ya elimu ya kinga dhidi ya magonjwa ya kinywa.

Chupa ya virutubisho inaonyesha bidhaa yenye anchali zikiwa na tembe sitini. Virutubisho hivi vinaelekezwa kwa kupunguza uchovu na ulegevu pamoja na kusaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Imeandikwa kuwa hauna sukari iliyoongezwa na ina uhakika ulio wa ubora.

Chupa ya virutubisho ina maandishi inayoonyesha kuwa ni ya easy iron ya kampuni ya country life yenye kiwango cha miligramu ishirini na tano cha chuma kwa kila tembe. Bidhaa hii ni gluten free . Haina madhara ya kuharisha na ni laini kwa tumbo.

Mtoto mchanga anapewa chanjo ya matone mdomoni na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Kinga ya uso na koti la manjano, lililoandikwa ujumbe wa chanjo. Mama wa mtoto amemshika mtoto mikononi kwa uangalifu huku naye akiwa amevaa barakoa. Watu wengine wanaonekana nyuma baadhi wakiwa na mavazi ya afya na wengine wakichukua picha.

Nyumba ya jadi iliyojengwa kwa nyasi na matawi imejengwa kwenye eneo la kambi lenye vichaka na udongo wa vumbi. Kuna mtu aliyevaa vazi la rangi ya chungwa akiwa upande wa kulia pamoja na dumu la plastic ya kuifadhia maji. Jambo linaloashiria janga moto za upatikanaji wa maji safi, mazingira haya huonyesha jamii ya wafugaji wa wakaazi wa eneo lenye ukame.

Chupa iliyobeba kinywaji cha mitishamba kinachoitwa Arrowred kutoka kwa kampuni ya Harriet Botanicals. Plastiki hii ni ya lita moja yenye kinywaji cha rangi kahawia nyekundu. Lebo inaelezea kuwa ni bidhaa ya watu wazima pekee na ina asili ya dawa za jadi zilizotengenezwa kwa mimea.

Athari za mafuriko katika eneo la makazi ya watu, huenda ni kifaa ya mabanda. Maji ni ya rangi ya tope, yanatiririka kwa Kasi mbele ya nyumba zilizojengwa kwa mabati na mawe. Nyumba nyingine zimebomolewa au kuharibika kabisa kutokana na mafuriko haya. Hali hii inaashiria mazingira hatarishi kwa afya ya kijamii.

Wahudumu wa afya wakiwa katika tukio la; World Hearing Day, wanamfanyia mwanamke mkubwa huduma ya kusafisha sikio kwa kutumia kifaa maalum cha kimatibabu. Wamevaa fulana zenye maandishi ya siku hiyo maalum, wakionyesha kuwa huduma hizi zinatolewa kwa sehemu ya kampeni ya uhamasishaji kuhusu; Afya ya Usikivu.

Mgonjwa wa meno anapokea huduma matibabu kutoka kwa madaktari wawili wa meno waliovaa glavu barakoa na mavazi ya kitaalamu, daktari mmoja anatumia kifaa cha mwanga wa bluu kutibu au kuunganisha meno ya mgonjwa, huku mwingine akisaidia kwa zana zingine za kitibabu.

Kifurushi kinaonyesha dawa ya virutubisho inayoitwa Ferolax B12, aina ya slow release . Ina virutubisho muhimu kama iron, folic acid, vitamin na zinc vinavyosaidia katika kutengeneza chembechembe nyekundu za damu. Aidha, inaelezwa kuwa inasiadia kupunguza uchovu na hali ya kutojiskia nguvu.

Mtu ameketi chini ya mkeka akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni ya kiafrika. Mbele yake kuna vifaa vya jadi vinavyotumika katika utibabu wa kienyeji au uganga. Zikiwemo chupa ya Kalabashi, fimbo ya nywele na tete zilizotawanywa.

Wahudumu wa afya waliovaa sare nyekundu za huduma ya dharura wapo katika eneo la Accidents & Emergency la hospitali. Wanasindikiza mgonjwa aliye kwenye kitanda cha dharura huku wauguzi na ndugu wakiwa karibu. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura ambapo mgonjwa anapata huduma za haraka.

Duka au kituo cha tiba mbadala kilichojaa chupa nyingi za dawa za asili zilizopangwa kwenye rafu kwa utaratibu. Kati ya bidhaa hizo kuna pia vyombo vya mkunga vya plastiki vilivyojaa unga, vipande au mafuta ya akiba. Kuta zimepambwa na michoro ya sanaa inayoonyesha maisha ya kiafrika ikiwemo watu, mikono na mazingira ya kijijini.

Wauguzi wawili wanaonekana wakihudumia watoto wachanga waliolazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Mtoto mmoja amelazwa kwenye kitanda maalum chenye taa ya joto huku muuguzi akimuhudumia kwa uangalifu. Vifaa vya kisasa vya matibabu vimepangwa vizuri ukutani na pembeni mwa kitanda kuashiria mazingira ya hospitali ya kiwango cha juu.